Mikono miwili imevalishiwa koti ya rangi nyeusi na shati ya rangi nyeupe. Iko na pesa katika mkono wa kushoto. Kuna shilingi miambili miamaja na hamsini za Kenya. Mikono wa kulia kuna shilingi hamsini. Mikono iku kando ya tarakilishi.

Bango la digital, la kampuni ya Urental limeandikwa katika ukuta wa mbao. Linaonyesha kidigitali rates za fedha za mji mbalimbali duniani kukiwemo dola na pauni.

Sokoni kuna vitu vinauzwa, vimepangwa katika laini safi juu ya bodi, zingine zimening'inia, pale nyuma tunaona muuzaji wa nguo, kando kuna mteja anatembea akibeba begi.

Ukurusa wa tovuti ya kampuni ya Kopokopo, kuna majina ya kuingia katika hiyo tovuti. Kando, kuna picha ya mwanamke ambaye anaangalia simu.

Gari mpya ndogo zimepangwa katika mstari, gari ni za rangi aina mbalimbali kuna nyeusi, nyekundu na nyeupe. Gari ziko katika mstari na ni za kuuzwa.

Soko, ambalo lina bidhaa vya asili ya Kimaasai, kuna shanga, na bangili, na vikapu, na begi. Vimewekwa vikining'inia kutoka kwa vibanda.

Lori la kubeba mizigo ya kibiashara la rangi ya kijani. Ndani kuna mifuko mingi ya vitungu nyekundu, nje ya gari kuna magunia mengi ya vitunguu. Kuna mama amesimama akiangalia ndani ya gari na ndani ya gari kuna mhudumu mmoja.

Duka la maziwa, jina la duka Kieni Daily Products Limited. Nje ya duka kuna mnunuzi mmoja na ndani kuna muuzaji mmoja, kando ya duka kuna duka la M-Pesa. Mlango wa duka u wazi.

Duka liko na rangi ya kijani na samawati, linaonyesha ni duka la M-Pesa, na pia wanauza auto spares . Ndani kunaonekana chupa, ambazo ziko na bidhaa.

Duka la kuuza magari madogo, kuna magari kumi na tatu, kuna mlango wa kioo na kuna njia ya kupita ya kutuelekeza katika mapokezi ama reception .

Mama ameketi katika soko akindondoa maharagwe. Anauza bidhaa tofauti kama vile hoho, viazi, nyanya, biriganya, kitunguu. Kando yake, kuna wauzaji wengine na bidhaa kama vile vyake. Nyuma kuna wauzaji wawili mume na mke waliosimama wakiuziwa.

Tangazo la kibiashara la kitigitali la kambuni ya Imana linatoa taarifa kuhusu huduma zinazo, pokezwa na hii kampuni kuna maneno; Health insuarance we guide you step by step kando kuna picha ya familia; mama, baba, na mtoto mchanga.

Tangazo la kibiashara la kampuni ya House Insurance, likiwa na maelezo ya huduma ambazo zinapeanwa na kampuni hio, kando kuna picha ya nyumba kubwa inayopendeza na kuna picha ya mwanaume na jina lake Ryan C. Smith, likiwa chini ya tangazo hili.

Tangazo la kibiashara, kuhusu kampuni ya bima ya AMACO . Katika picha kuna mwanamme ameumia mkono na ameshikwa ule mkono na mhudumu, kuna maelezo kuhusu namba za simu za kupata huduma kutoka bima ya AMACO.

Mikono miwili, imeshikilia Pesa ya Kenya elfu moja, kuna pesa ingine hamsini ya Kenya ikiwa juu ya meza. Mikono imeegemea juu ya meza.

Ukurasa wa tovuti ya kampuni ya Kopokopo. Kuna maelezo kuhusu kujisajili ili kuingia katika hiyo tovuti. Ukurasa ni wa rangi ya samawati na nyeusi.

Nje ya duka la jumla kuna bango la mpesa chini kuna bandle za unga na mchele za soda na ndani kidogo kuna friji.

Duka la jumla, kuna huduma za kusuka nywele, kuna huduma ya M-pesa, kuna viti viwili nje ya mlango wa kuingia kwa duka, Kuna mlango ulio rangi ya kijani kibichi, duka limepakwa rangi ya samawati.

Viatu vimepangwa katika mstari sokoni vikiuzwa, vingine vimeninginia kutoka juu. Pale mbele kuna mama ameketi akiuza nguo katika kibanda chake.